Hili ni duka la kisasa la kuuza manguo na viatu. Muundo huu unavutia sana. Mataa yaliyotumika pia yanavutia sana. Ukiangalia kutoka nje, yanakuvuutia uingie ndani. Ukiangalia vile nguo zilivyopagwa, zinaweza kuvutia watu wengi kuingia mahali pale kuweza kuzununua.

Hili ni duka la kuuza manguo lenye muundo wa kisasa wa kuvutia sana na wa kupendeza ambapo nafasi iliyotumika ni kiasi sana ili mteja ataona nguo anayoitaka kwa umbali.

Duka hili la kuuza nguo ni la muundo wa kisasa ambapo rafu walizotumia ni zile za kupakia begi nyingi kuzuia kupoteza sehemu kubwa iliyoachwa bila kutumika. Ila bado wameacha sehemu pana sana kuwezesha na kurahisisha usafiri wa wateja wao bila msongamano wowote.

Ukiangalia utaona kuna shanga za dhahabu, miwani ya ghali na pia kuna begi zinazoonekana kwa upande mmoja. Hili duka lina rafu zilizoundwa maalum kwa kuendeleza biashara ya aina hii .Pia linavutia tu kwa wateja wanaoingia pale.

Hili ni duka la manguo la kisasa ambapo rafu zimeundwa kwa ustaarabu ili kuzuia kuharibu sehemu kubwa ama kuiacha wazi. Pia kuangalia utaona kuna rangi zingine zimetumika kurembesha mahali hapa ili kuvutia wateja.

Katika duka hili la manguo, rafu zilizojengwa kwa utaratibu na utaalamu wa hali ya juu vinavutia wateja wengi sana kuja pale, pia mwangaza wa duka hili unavutia wateja wengi.

Katika duka hili la manguo twaona kwamba nguo zimepangwa kulingana na aina zake. Ila hawajapoteza nafasi ile kubwa kama maduka mengine. Wamejaribu kutumia nafasi iliyomo kwa ustaarabu ili kuweza kupakia manguo mengi.

Wanabiashara katika sekta ya kibinafsi au wanapoungana wanapata kundi kuweza kupeleka magari yao katika nyanja za maonyesho ambapo watu huenda kununua magari kulingana na walivyojipanga au kulingana na kazi wanayofanya.

Wanabiashara katika sekta hii ya magari wameweza kupeleka magari yao katika nyanja za maonyesho ili waweze kufikia watu wengi wanaotamani au wanaotaka kununua magari. Hili linawezesha watu wengi kunufaika.

Wafanyibiashara wa kibinafsi au wa jumla wameungana na kupeleka magari yao katika nyanja za maonyesho ambapo wanapatikana wateja wengi ambao wanahiari ya kununua yale magari.

Wanabiashara wa kibinafsi huweza kununua magari kwa wingi na kuyapeleka kwenye viwanja vya maonyesho ili kuweza kuvutia wateja wengi wakanunue magari yale nao wakapata faida na wanapo faidika pia serikali hupata ushuru kupitia biashara ya aina hii.

Wanabiashara wengi wa kibinafsi au kundi la wauzaji wa magari, wameweza kupeleka magari yao katika viwanja vya maonyesho. Hapa watu wengi huweza kupitia pale wanaangalia muundo wa gari, na wengi hununua magari yao kupitia muundo huu wa mashariki haya ama kwa wanabiashara wa kibinafsi.

Wanabiashara katika sekta ya magari wamegundua njia mpya itakayofikia ama itakayowezesha kupata wateja kwa wingi. Na hivi ni kupeleka magari yao katika uwanja wa maonyesho ambapo wanapata wateja wenye hiari ya kununua magari na magari mengi huuzwa kwa njia hii.

Wanabiashara wa kibinafsi au kijumla huweza kupeleka magari yao katika viwanja vya maonyesho ili kuweza kuonyesha wanunuzi au walio na tamaa ya kunua gari muundo wake na yule atakayefurahishwa na gari, huweza kununua.

Wanabiashara wengi wa kibinafsi au kijumla huweza kupeleka magari yao katika nyanja za maonyesho ili kuvutia yeyote anayetaka kununua gari. Utaenda uangalie muundo wake. Wengi hununua magari kupitia njia hii.

Wanabiashara wa kibinafsi katika sekta ya kuuza magari huweza kupeleka magari yao katika viwanja vya maonyesho ili anayetaka kununua gari atapitia pale na aangalie gari, muundo anaotaka na anaweza kununua gari.

Wanabiashara wakibinafsi hasa walio katika sekta hii ya magari huweza kupeleka magari yao katika nyanja za maonyesho ili aliye na hamu ya kununua gari ama anayetaka kuangalia kitu fulani katika gari anaeza angalia pale na wengi huweza kununua magari kupitia njia hii.

Wanabiashara wa kibinafsi hupeleka magari yao katika maonyesho ili kama kuna yeyote anayetaka kununua gari anaweza pita pale akiangalia hali ya gari, wanaongea bei ya gari, akifurahishwa na gari na bei yake, anaweza akalinunua.

Wanabiashara wa kibinafsi wameelewa kwamba kadri watu wanaendela kukua ndivyo watu wanaendelea kutamani magari ya juu na wananunua magari haya, wanayapeleka kwenye maonyesho ili atakaye taka au alitamani gari hilo anaweza akalipata.

Wanabiashara wa kibinafsi katika sekta ya magari, huweza kupeleka magari yao katika sehemu za maonyesho ili anayetaka kununua gari anawezapitia hapo aangalie hali ya gari, angalie kama gari linamfurahisha, kama watasikizana bei anaweza kulinunua.

Wanabiashara wa kibinafsi hasa wikendi hupeleka gari ambapo Kuna umati wa watu ili kuuza gari lao ila sio lazima ununue gari ju lipo uta angalia hali yake, uangalie kama umependezwa nalo, ukipendezwa nalo unaweza nunua ama uamue Kununua.

Ni shughuli nyingi sana ambazo huendelea katika soko zetu. Mfano mzuri na hapa ambapo kunauzwa nyama. Nyama hii lazima iidhinishwa kuwa inaeza liwa na wanadamu. Pia wale wanaouza wanafaa kuwa na usafi wa juu na ukiangalia utaona usafi umezingatiwa.

Haya ni mazingira ya sokoni na tunapata kuna matunda tofauti tofauti kama parachichi, machungwa na matunda mengineo. Pia utapata kuna wateja wengi walio kuja kununua matunda yale. Hili huwezesha kuwa na afya njema ya mwili.

Haya ni mandhari ya soko ambapo kuna vibanda vingi sana vinavyoonekana na pia kuna shughuli nyingi sana zinazoendelea hapa. Wateja ni wengi waliokuja kununa matunda na vitu vya aina hiyo.

Katika mandhari haya ya sokoni, kuna herini, bangili za mikono na za shingo. Kupitia marangi yaliyotumika, yanaendeleza upendo hasa kwa wakenya, ukianga ukiangalia kuna picha au mfano wa bendera ya Kenya, pia utaangalia rangi uone zinaendeleza utamaduni wa kiafrika ili kuendeleza upendo ti yetu.

Haya ni mandhari ya sokoni, soko huru ambapo huhitaji meza, bidhaa zako utazitandika chini. Mfano mzuri ni hapa ambapo tunaona kuna machungwa, viazi, kuna ndizi, kuna malenge, kuna machungwa, upande mwingine pia utaona kuna wengine wanauza nguo, biashara mingi zinaendelea kwa pamoja ndo maana linaitwa soko huru.

Hapa ni sokoni ambapo kuna begi kubwa zilizopakiwa nguo ndani . Huenda likawa ni duka la reja reja kwa wauzaji wengine ili wakauzie wanunuzi wao kwa bei ya juu kiasi ili waweze kupata faida.

Haya ni mandhari ya sokoni hasa katika duka hili la jumla ambalo lina vitu vingi ndani yake, ikiwemo rungu. Kuna vyombo vya marembesho, kuna vibeti vya wamama, kuna michongo, kuna mafuta, kuna viatu na kuna vyombo vingine vingi.

Haya ni mandhari ya sokoni na kuna matunda. Haya matikiti maji yaliyo ekelewa kwenye meza zilizotengenezwa na mbao. Pia mboga imeekelewa kwa mbao na kwa umbali kiasi kuna ndizi zilizowekwa juu. Ukiangalia pia, kuna viazi vitamu na nyanya pale sokoni.

Haya ni mandhari ya sokoni ambapo kuna malenge aina tatu. Kuna yale ya kijani, kuna yale ya njano na kuna yale ya rangi ya kijivu. Yale ya rangi ya kijivu ndio yanayopikiwa watoto sana sana kwa kuwa hayawadhuru kwa njia yoyote.

Vijana wengi sana wamepata ajira kupitia sekta hii ya ardhi na mijengo au mali isiyohamishika. Pia watu wengi sana wamepata mahali pa kuishi katika nyumba hizi zilizojengwa kwa ufundi wa hali ya juu. Pia zinavutia sana.

Vijana wengi sana wamepata ajira, toka kwenye sekta hii ya ardhi na mijengo. Na wengi, wakapata mahali pa kuishi. Shughuli hizo zinavyoendelea, serikali hupata ushuru kupitia kodi inayolipwa, na pia wale waliofanya kazi ile, hulipa ushuru kwa serikali.

Kupitia sekta ya ardhi na mijengo, vijana wengi upata ajila na pia kuipa serikali ushuru. Na watu wengi wameweza kusaidika na boma yale wakaeza kupata mahali pa kuishi na pa kulala.

Katika sekta hii ya ardhi na mijengo au ukipenda mali isiyohamishika, wengi wamenufaika kupitia ajira. Nayo serikali ikapata ushuru, kampuni nazo zikanufaika kwa kuwa, watu wanapokodi nyumba zile kampuni zile zitapata faida kubwa.

Katika sekta ya mali isiyo hamishika ama ukipenda ardhi na mijengo, ina manufaa mengi kwa watu wengi kwa kua wamepata malazi hapo na bado vijana wengi wamepata ajira katika ujenzi wa hizo nyumbu.

Sekta hii ya ardhi la mijengo ama ya mali isiyohamishika imesaidia wengi kupata mahali pa malazi na pia vijana wengi hupata ajira ili kujenga yale maghorofa.

Katika sekta hii ya ardhi na majengo vijana wengi hupata ajira ili kujenga maboma yao. Pia wanabiashara wengi sana hufaidika wanapomaliza kujengwa na wanaweza kufungua biashara zao na kupata faida kutoka kwa boma zile.

katika sekta hii ya mijengo au mali isiyo hamishika watu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii na wakaweza kulisha familia zao , wengine wakaendeleza biashara zao ila wanaojengewa nyumba hizo na bado wanafurahia sana kwa kuwa teknolojia iliyo tumika hapa ni ya kisasa na wanafurahia kuishi katika nyumba zile.

Teknolojia ya mali isiyo hamishika na ndio bado arthi ina mijengo, imechangia sana pakubwa katika nyumba tunazoishi ndani yamo ,mfano mzuri ni hii nyumba hapa ambapo imeundwa kwa ufundi na utaalamu wa hali ya juu na yapendeza sana.

Katika duka hili kuu, picha nzuri inajitokeza ambapo wametumia rafu nzuri zilizoweza kupangwa vitu vingi na wanabakisha sehemu pana ya watu, wanunuzi kuweza kutembea pale bila msongamano wowote. Hili linawezesha duka hili kuwa la maana sana hasa kwa wale wanaonunua vitu kwa wingi au kwa jumla ukipenda.

Hili ni duka kuu lenye muundo wa kuvutia sana. Rafu zake zinapendeza na pia zinaweza kubeba vitu vingi .Sehemu nayo iliyoachwa ni pana sana kuwezesha wanunuzi kupitia pale bila msongamano wowote.

Hili ni duka kuu, ambapo rafu zimejengwa kwa muundo wa kisasa ili kuwezesha kupangia vitu vingi na kuzuia vitu kuanguka. Pia njia pana sana imeachwa pale ili kuzuia msongamano hata kama wateja watakuwa wengi kiasi gani.

Hili ni duka kuu, ambapo sehemu iliyoonyeshwa ni ya vitafunio au ukipenda vitu vitafunwa. Pia ukiangalia upande mwingine utaona kuna vinywaji na sehemu iliyotengwa ni pana sana ili kuzuia msongamano wa wateja ata kama idadi yao ni kubwa sana kwenye duka hii.

Katika duka hili kuu, kuna sehemu kubwa sana iliowachwa ili ya kupachika magari, na pia wanaeza kupeleka viombo walivyo nunua katika duka hilo kuu kwenye magari yao kwa kutumia vile vitroli ambavyo vinarahisisha usafiri wa vitu vile.

Katika sekta hii ya duka kuu kuna vyombo vya elektroniki kama televisheni za aina tofauti tofauti. Pia kuna majiko yale makubwa iliyo na muundo wa kisasa, hutumia umeme na pia hutumia gesi.

Hapa ni katika duka kuu ambapo bidhaa tofauti zimepangwa kwa utaalamu wa hali ya juu ili kuwezesha mnunuzi kuona anachotaka kukinunua kwa umbali. Pia nafasi iliyotengwa waona ni nafasi kubwa kuwezesha wateja wengi kupita pale bila msongamano wowote.

Katika duka hili kuu huu ni upande wa mazao ya shambani tunaona kuna nyanya, vitunguu, ndizi ila ukiangalia sehemu hio yote usafi umeangaliwa kwa kina mbali kidogo utaona kuna zingine zilizo pakiwa hivyo ni kumaanisha hizo ni za bei ya juu kuliko hizi zingine.

Maduka makuu ya kisasa yanajengwa kwa miundo na utaalamu wa hali ya juu sana, kuhakikisha kwamba wateja wana nafasi ya kutosha, kutembea na kujionea vifaa vinavyouzwa katika maduka haya.

Hili ni duka kuu ambapo upande huu wa usafi sanasana wa meno ambapo kuna aina tofauti tofauti za dawa ambazo unaweza tumia kusugua meno ikiwemo Colgate na zinginezo.

Hii ni dawati ya usaidizi kwa wateja katika duka moja kuu la kifahari ambapo mteja aliye upande wa kulia wa dawati anapeana shida zake kwa watoza huduma walio nyuma ya dawati ili waone atakavyosaidika. Ukiangalia ni picha safi ya duka la kisasa.